Wafanyakazi wa benki wakiwa wamekaa na kuwapa huduma wateja wao, huku kukiwa na kompyuta zilizowekwa kwenye meza, wanazozitumia kwa ajili ya kuwasaidia wateja wao.

Jengo lenye ofisi za benki ambayo inajulikana kwa jina la benki ya Afrika, ambapo, kwa nje yake imewekwa sehemu ya kuegeshea magari.

Ukurasa wa kimtandao wa benki ambao unatoa taarifa ya namna ya kufanya malipo kwa kutumia benki ya mtandao.

Huu ni ukurasa wa kimtandao wa benki ya "KCB", ambao unaonyesha kijana aliyevalia shati nyeupe, akiwa anafanya miamala kwa kutumia mtambo wa kieletroniki ujulikanao kama "ATM.

Mfanyakazi wa benki aliyevalia shati jekundu, huku akiwa ameshikilia kitoa sauti, huku akiwa anatoa maelekezo kuhusiana na benki.

Wafanyakazi wa benki wenye jinsia pamoja na rika mbalimbali, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevalia suti zenye rangi tofautitofauti, ikiwemo nyeusi pamoja na ya bluu.

Ukurasa wa kimtandao wa benki ya "absa" ambao unaelezea namna ya kutoa, na kuweka na kulipia malipo kwa mawakala waliopo karibu nawe.

Muajiriwa wa benki ya "APSA" aliyevalia kitambulisho, huku akiwa ameshikilia madaftari, akiwa amesimama na mteja.

Ukurasa wa kimtandao wa benki ya 'KCB', ambayo inaonyesha mwanamke akiwa amesimama mbele ya mashine ya kufanyia miamala.

Ukurasa wa kimtandao wa benki ya "KCB" ambao unatumika kuonyesha ni kiasi gani cha pesa ambacho mteja anacho katika akaunti yake.

Sehemu ambayo watu hutumia kwa ajili ya kustareheka, wenye umri wa kuanzia miaka kumi na nane, vilevile imewekewa meza kwa ajili ya kutunzia vifaa vya muziki.

Vinywaji mbalimbali vimewekwa kwenye kabati, ikiwemo juisi, pamoja na pombe kali. Huku kukiwa na taa ikiwa inavimulika.

Mtayarisha vinywaji wa jinsia ya kiume akiwa amesimama huku ameshikilia glasi iliyokuwa na kinywaji, wakati nyuma yake kukiwa na kabati la kuhifadhia pombe kali.

Mkusanyiko wa watu wanawake kwa wanaume. Wakiwa wanapata burudani kwa kunywa vimiminika aina ya pombe huku pembenizoni mwao kukiwa na picha iliyobandikwa yenye watu.

Mkusanyiko wa watu, wanawake kwa wanaume wenye rika mbalimbali, wakiwa wanatumia vilevi, huku kukiwa na kabati, lililojawa aina mbalimbali za vnywaji.

Mkusanyiko wa wawatu waliokaa ambapo mbele yao kuna meza iliyowekwa vinywaji, pia kuna muhudumu ambaye pia anatoa vinywaji hivyo wakati nyuma yake kukiwa na kabati lililohifadhi pombe kali.

Sehemu inayotumika kwa ajili ya watu kwenda kupata vinywaji baridi, ambayo imewekwa viti vyenye rangi nyekundu, pia kuna kabati ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhi vinywaji vyenye pombe kali.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekaa katika meza yenye vinywaji, huku mmoja akiwa amesimama huku ameshikilia pombe hiyo.

Sehemu ambayo inatumika na watu wenye umri wa zaidi ya miaka kumi na nane kwa ajili ya kupata vinywaji, ambapo pamewekwa viti vya aina mbalimbali, vilevile kuna kabati linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji hivyo.

Duka la kuuza vinywaji baridi ambalo mbele yake kuna mwanamke amesimama, huku akiwa ameshikilia glasi ya juisi pamoja na mhudumu akiwa amekaa.

Duka la kuuza pombe kali, ambalo lina kabati pamoja na jokofu la kuhifadhi vinywaji, ambalo lina meza yenye mistari meupe kwa meusi.

Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa akiwa katika duka linalouza magari ya aina ya honda ambayo yana rangi kama meupe pamoja na nyeusi.

Duka linalotumika kuuza magari ya aina mbalimbali ya kampuni ya honda, ambapo magari hayo yaliyokuwepo ni yana rangi nyeusi.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya magari yenye rangi nyeupe, huku wakiwa wamevaa barakoa.

Duka linalotumika kuuza aina mbalimbali ya magari, ambayo yanarangi nyekundu na meupe, pia kuna meza ya kioo ambayo imewekwa chupa ya maji pamoja na gazeti.

Seti za gari pamoja na ukuta wake, zina rangi ya maziwa, lakini zulia lake la chini lina rangi nyeusi pamoja na kwenye madirisha.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia aina mbalimbali za magari ambapo linagari lenye rangi nyeupe, linalotembea kwenye barabara yoyote ikiwemo ya vumbi.

Magari meusi yakiwa yapo dukani kwa ajili ya kuuzwa, huku pembeni yake kukiwa na meza yenye kompyuta iliyozimwa.

Duka linalouza magari aina mbalimbali, na yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi pamoja na nyeupe.

Duka linalouza magari, ambapo kuna gari lenye rangi nyeusi pamoja na bluu, pia kuna picha za magari zimebandikwa ukutani.

Muuza magari, akiwa anamkabizi funguo ya karatasi, mtu aliyenunua gari lenye rangi nyeusi, ambalo liko nje ya duka.

Magari yenye rangi nyeupe yenye muundo wa aina moja, yameweka nje katika sehemu inayotumika kwa ajili ya kuuzia magari, ambapo kwa nyuma yake kuna majengo ya ghorofa.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambalo ni la jokofu lenye rangi ya bluu, pia limebandikwa picha mbalimbali kuelezea ni bidhaa gani zinazouzwa.

Duka linalotumika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo limepakwa rangi ya kijani, vilevile linawateja wanao hitaji huduma hiyo.

Jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa za maziwa ambalo limewekwa pembezoni mwa mlango, vilevile kuna meza yenye rangi nyeupe iliyowekewa chupa pamoja na ndoo.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo lina jokofu lililowekwa kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia maziwa hayo.

Duka ambalo linatumika kwa ajili kuuzia bidhaa mbalimbal zitokanazo na maziwa. Ambapo, kuna mteja aliyevalia shati jekundu akiwa anaingia.

Watu wa rika la jinsia tofauti, wakiwa wamesimama huku mbele yao kukiwa na jokofu linalotumika kwaajili ya kuuzia pamoja na kuhifadhia bidhaaa za maziwa.

Jokofu la kisasa linalotumia teknolojia, lililotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia maziwa.

Jengo ambalo lina ghorofa lenye maduka, ikiwemo duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, zitokanazo na maziwa, vilevile pembeni yake kuna saluni.

Kijana aliyevalia sare za shule, akiwa amesimama kwenye duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za maziwa. Vilevile zimewekwa kwenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiwemo vya chupa pamona na vya plastiki.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhi maziwa, ambalo lina rangi ya bluu na pembeni yake kuna kiti chenye rangi ya bluu.

Duka linalotumika kuuza maziwa, ambalo limetengenezwa kwa mfumo wa mtambo, lenye rangi ya kijani, ambapo pembeni yake limechorwa picha ya ng'ombe pamoja na mtoto.

Mtambo wa kisasa wakuuza maziwa wenye rangi nyeupe pamoja na zambarau, ambao mbele yake unapicha ya mtoto akiwa anakunywa kinywaji hicho.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa ambapo ndani yake kuna muuzaji mwenye jinsia ya kike ambaye amevalia shati jekundu pamoja na barakoa.

Watu wa rika mbalimbali, ikiwemo muuzaji aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, wapo ndani ya duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali za maziwa, huku wakiwa wanaangalia na kuchagua.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya shughuli za kuuzia pamoja na kuhifadhia maziwa, ambalo lina rangi ya bluu, pia lina mashine kwa ajili ya kufanyia malipo.

Muuzaji aliyevalia koti jeupe akiwa anamimina maziwa kwenye jagi, huku pembeni yake kukiwa na chupa ya plastiki pia na galoni yenye rangi ya njano.

Duka la kuuza maziwa lenye rangi ya bluu ambalo limebandikwa picha ya ng'ombe, mbele na pembeni limewekwa pembezoni mwa ukuta.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe, akiwa ndani ya duka la kuuza maziwa lililopakwa rangi ya bluu pamoja na kuchorwa picha ya ng'ombe.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambalo linawateja ndani yake vilevile pamoja na wauzaji. Ambapo kuna kabati linalotumika kuhifadhi vitu mbalimbali ikiwemo magaloni pamoja na vipimio.

Vijana kadhaa wakiwa juu ya duka, la kuuzia maziwa lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Huku likiwa limechorwa picha ya ng'ombe.

Jokofu la kupimia, kuuzia na kuhifadhi maziwa, ambalo lina rangi ya bluu, lililochorwa picha ya ng'ombe, lililowekwa ukutani, ambalo limeandikwa "ATM" ya maziwa.

Mwanamke aliye vaa kofia huku akiwa ameshikilia mfuko, anatoa hela kwa muuzaji kwaajili ya kununua maziwa yaliyo kuwa kwenye chupa.

Mtambo unaotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ujulikanao kama"MILK ATM " ambao una rangi ya bluu, mbele yake una picha ya mtoto pamoja na ng'ombe.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia maziwa, limewekwa kwenye chumba ambacho, lina mlango wenye rangi ya bluu.

Vijana kadhaa wakiwa wanalisogeza jokofu la kuuza na kufadhia maziwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia maziwa, ambalo limewekwa ukutani, pia pembezoni mwake kuna picha zilizobandikwa kwenye bango.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ambalo lina jokofu lenye rangi ya bluu, pia limetandikwa zulia lenye rangi nyeupe kwa nyeusi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa zinazotokana na maziwa ambalo, limebandikwa bango lenye picha mbalimbali.

Duka la kuuza maziwa lenye rangi nyeupe, ambalo lina meza iliyowekwa galoni ambayo ndani yake ina maziwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa ambalo lina rangi ya bluu pamoja na nyeupe pia limebandikwa picha ya dumu na glasi ya maziwa.

Kijana akiwa amesimama katika duka linalouza maziwa ya ng'ombe, lililopakwa rangi ya bluu ambalo liko pembezoni mwa ukuta.

Jokofu la kuihifadhia na kuuzia maziwa limewekwa pembezoni mwa ukuta, lenye rangi ya blue. Pia, imechorwa picha ya ng'ombe mbele.

Duka la kuuza maziwa, limewekwa nje, ambapo karibu na dirisha lake, kuna mashine ya kufanyia malipo.

Jokofu linalotumika katika shughuli ya kuuzia na kuifadhia maziwa ambalo limechorwa picha ya ng'ombe mbele na pembeni.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ambalo limewekewa maputo yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, vilevile ndani yake kuna wateja watatu waliosimama sehemu ya mapokezi.

Muuzaji aliyevalia sare yenye rangi ya machungwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jokofu lenye rangi; nyeupe, bluu na kijani, kabla ya kuwekwa kwenye dumu.

Jokofu na kuhifadhia na kuuzia maziwa lenye rangi ya bluu, limewekwa pembezoni mwa ukuta huku limebendikwa picha ya ng'ombe mbele na pembeni.

Mitambo miwili ya kuuzia maziwa iliyowekwa pamoja, yenye rangi ya njano pamoja na bluu ipo pembezoni mwa ukuta.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa lina mtu alitesimama nje amevalia shati ya bluu.

Muuza duka akiwa anaongea na mnunuaji aliyeshikilia galoni ya maziwa, huku akiwa amevaa sweta pamoja na kofia ya rangi ya kahawia.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, ambalo lina mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia malipo.

Mtambo unaotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ambao una rangi ya bluu, umewekwa pembezoni mwa ukuta, ambapo mbele yake, una picha ya ng'ombe.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zinazozalishwa na ng'ombe. Limebandikwa picha ya mtoto anayekunywa maziwa, pamoja na picha ya ng'ombe.

Jokofu la kuhifadhia na kuuzia maziwa, lenye rangi ya bluu limewekwa pembezoni mwa ukuta lililochorwa picha ya ng'ombe.

Jokofu la kuhifadhia maziwa, lenye rangi ya bluu, lililochorwa picha ya ng'ombe pembeni, limewekwa ukutani, huku pembeni yake kukiwa na viroba vinavyohifadhia nafaka, vikiwa vimewekwa karatasi ya kuelezea bei ya bidhaa hiyo.

Jokofu zinazotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa, ambazo zimewekwa pembezoni mwa ukuta, vilevile pembezoni yao kuna jokofu dogo lenye rangi ya kijivu.

Mtambo wenye rangi ya bluu unaotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ambapo pembezoni kwa juu una kimashine kidogo kwa ajili ya kufanyia malipo.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa ambapo lina wateja waliosimama, huku kukiwa na wauzaji ndani pamoja na kabati lililohifadhi madumu pamoja na cha kupimia.

Jokofu mbili za kuhifadhia maziwa pamoja na maji zimewekwa pembezoni mwa ukuta, ambapo rangi yake ni ya bluu, pia zimechorwa picha ya ng'ombe.

Mtambo maalumu uliotengenezwa, kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza maziwa, huku mbele yake kukiwa na wanaume wawili wenye rika tofauti.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, ambazo zimewekwa kwenye jokofu, zilizohifadhiwa katika magaloni.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, limewekwa pembezoni mwa ukuta. Lina rangi ya bluu, pamoja na nyeupe, linaitwa ATM ya maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za maziwa, ambapo ndani yake kuna jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa, ambalo linajulikana kwa jina la ''ATM ya maziwa''.

Muuzaji wa duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa, ambapo akiwa amesimama pembezoni mwa friji linalotumika kuhifadhia maziwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani. Ambazo zikiwemo: viti, meza pamoja na vistuli; vimewekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Meza mbayo imetengenezwa kwa kutumia mbao, vilevile inavistuli vidogovodogo imewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa, huku kukiwa kukiwa na mlango ambalo unathamani nyingine za majumbani ndani yake.

Sehemu inayotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo viti, meza, vitandana pamoja na mapambo mengine ambayo yamebandikwa karatasi kwa ajili ya kufahamisha ni shilingi ngapi.

Sofa lililotengenezwa kwa kitambaa chenye rangi ya shaba, lenye mito mitatu midogo limewekwa nje, likisubiria wateja kuja kununua.

Sehemu inayotumika kwaajili ya kuuzia samani za majumbani, ikiwemo kitanda ambacho kina rangi ya udongo kimewekwa nje kwaajili ya kuuzwa.

Duka la kuuza dhamani za nyumbani ikiwemo, masofa, meza, viti, magodoro pamoja na makabati ambalo limewekwa maputo, yenye rangi nyeupe na kijani kwa juu.

Duka la kuuza samani za nyumbani, ikiwemo viti, meza na masofa, pamoja na picha zilizobandikwa ukutani, pia kuna mapambo mengine yamewekwa mezani.

Duka la kuuza samani za majumbani, ikiwemo masofa, pamoja na meza, pia kuna zulia lililowekwa chini ya meza, na picha iliyobandikwa ukutani.

Duka la kuuza samani mbalimbali za nyumbani, ikiwemo masofa, meza, taa pamoja na picha zilizobandikwa ukutani.

Viti viwili vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vimewekwa dukani pamoja, vikisubiria kuuzwa kwa mteja.

Duka la kuuza samani za majumbani, likiwa na sofa yenye rangi ya shaba. Ambalo lina mito midogo midogo minne yenye rangi ya njano, nyekundu na machungwa.

Fundi mwashi akiwa ameshikilia nyundo huku akigongea kwenye mbao, pia amevalia shati lenye rangi ya bluu pamoja nakuweka shingoni kipima urefu.

Vitanda vya seti mbili vyenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, bluu na nyekundu vimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa vilivyotengenezwa kwa chuma.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za nyumbani, ikiwemo masofa, viti pamoja na meza. Zimebandikwa karatasi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuelezea bei ya bidhaa hiyo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na chuma vimewekwa nje, kwa ajili ya kuuzwa, ambavyo vina rangi mbalimbal, ikiwemo nyeupe pamoja na nyeusi.

Fundi mwashi wawili wakiwa wanaranda mbao, huku wakiwa nje ya nyumba yenye rangi ya machungwa ambapo mmoja wao amevaa kofia.

Viti pamoja na meza ndefu zenye rangi ya damu ya mzee, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vimewekwa nje vikisubiria mteja kuja kuvinunua.

Kitanda cha watoto, kilichotengenezwa kwa kutumia mbao. Ambacho kitanda kimoja kina sehemu mbili za kulalia, kimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Fundi mwashi wawili ambapo mmoja wao akiwa anaranda mbao, huku mwingine akiwa anakata kwa kutumia msumeno.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao, chenye rangi ya kahawia kimewekwa nje kwaajili ya kuuzwa, pia pembezoni kuna samani nyingine za mbao.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao ambacho kinagodoro chenye rangi ya kahawia, kimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Bidhaa ya dhamani ijulikanalo kama kochi limewekwa nje ambalo linasubiria kuuzwa vile vile kuna kijana alievalia shati nyeupe amelikalia.

Makochi yenye rangi ya bluu pamoja na meza, zimewekwa nje ya nyumba yenye madirisha pamoja na milango ya bluu kwaajili ya kuuzwa.

Duka ambalo linatumika kuuza samani pamoja na mapambo ya majumbani, linalouza viti vilivyokua na miti midogomidogo pamoja na meza.

Chumba kilichojawa na samani za ndani, ikiwemo meza, masofa, pamoja na picha za ukutani, pia na taa zilizobandikwa bei ya kununulia.

Duka la kuuza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo sofa, meza pamoja na viti ambapo milango yake ni ya vioo.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo; kabati, meza, viti pamoja na vistuli ambapo nyuma yao kuna banda liliyojengwa kwa kutumia mabati.

Fundi mwashi mwenye jinsia ya kike, akiwa ameshikilia msumeno kwa ajili ya kukata mbao ambazo zimewekwa kwenye meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao hizo.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za nyumbani ikiwemo masofa na meza. Pia kuna muuzaji aliyevalia koti la rangi nyekundu.

Fundi mwashi wawili ambao wamevalia mavazi ya rangi ya bluu, ambapo mmoja wao akiwa anaranda mbao, huku nyuma yao kukiwa na bidhaa walizozitengeneza kwa kutumia mbao.

Meza na vistuli vyake vilivyowekwa juu, vimetengenezwa kwa kutumia mbao, pia vina rangi ya kahawia, vimewekwa nje ya nyumba.

Duka la kuuza masofa pamoja na viti vyenye aina mbalimbali, vinavyotengenezwa kwa kutumia magodoro pamoja na vitambaa.

Duka la kuuza samani mbalimbali za majumbani, ikiwemo viti, meza pamoja na masofa, ambazo zimebandikwa karatasi, kwa ajili ya kuelezea gharama ya vitu hivyo.

Meza ndefu, iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, imewekwa nje pamoja na samani nyingine ili iweze kuuzwa.

Sehemu ambayo watu hupenda kuitumia kwa ajili ya malazi au kwa ajili ya kupata chakula, ambayo ina viti vyenye rangi nyeupe vilivyo na mito vyenye rangi nyekundu.

Sehemu katika nyumba ya wageni ijulikanayo kama mapokezi ambayo inatumika kwa ajili ya kuwapokelea wageni, iliyowekwa viti vyenye rangi nyeusi pamoja na meza huku ikiwa na mtoa huduma.

Wanawake wawili, wakiwa wamesimama mbele sehemu ya mapokezi, huku wakiwa wanaongea na mtu anayepokea wageni.

Mpokeaji wageni aliyekaa sehemu ya mapokezi. Amevaa koti jekundu na shati jeupe, akiwa anaongea na mteja aliyevaa suruali nyeusi pamoja na shati la vyumbavyumba.

Duka linalouza samani za majumbani ikiwemo: masofa, viti pamoja na meza, ambapo lina meza iliyopo mbele yenye vitabu.

Sehemu ya kupokelea wageni kwa ajili ya chakula, ambayo ina ubao unaonesha ni chakula gani kilichokuwepo.

Soko linalojishughulisha na uuzaji wa mahitaji mbalimbali ya nyumbani ambalo lina bidhaa kama mbogamboga za majani pamoja na viungo ikiwemo; nyanya, karoti, pilipili hoho, matango pamoja na vitunguu huku kukiwa na wateja wanaochagua bidhaa hizo.

Muuzaji wa kike akiwa amevaa barakoa, pamoja na mnunuzi wa kiume aliyevaa barakoa akiwa angalia bidhaa anayotaka kununua.

Soko linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo: viungo vya mboga ikiwemo karoti na vitunguu; ambapo kuna wauzaji waliosimama pamoja na mwingine aliyekaa.

Soko linalotumika kwaajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo kama vituguu, ambapo lina wauzaji waliokaa pamoja na kusimama vilevile kuna wateja wanaotaka kununua bidhaa hizo.

Soko linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo mapambo, ambapo ndani yake kuna muuzaji aliyevalia kitambulisho vilevile zimewekwa picha zilizochorwa.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo pamoja na matunda, vilevile linawauzaji wa aina na jinsia mbalimbali ambapo baadhi ya bidhaa hizo ni ndizi pamoja na maembe.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu pamoja na magauni ambapo ndani yake kuna wauzaji waliosimama.

Soko linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo viungO pamoja na ubuyu, ambao umehifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi mbalimbali.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nafaka, kama vile mchele, ambao umepangwa kwenye magunia. Pia, lina wateja na wauzaji.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo magauni, mapochi na mashati, liko na muuzaji aliyekaa kwenye kisturi.

Wauzaji wa nyanya wakiwa wamezipanga nyanya katika vipimio tofauti tofauti, ikiwemo ndoo pamoja na kisado huku kukiwa na wateja wanao nunua.

Duka la kuuza bidhaa za aina tofautitofauti, ambapo mbele yake kuna wahudumu wamekaa, pia kuna wateja wamesimama wakiwa wanaangalia bidhaa hizo.

Soko linalojishulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwema; mikanda, viatu ambavyo vimening'inizwa kwenye kabati linalotumika kwa ajili ya kuwekea bidhaa hizi.

Muuzaji aliyeweka nyanya zake katika meza ya mbao, akiwa anazipakia kwenye kifungashio, kwa ajili ya kumuuzia mteja aliyenunua.

Genge linalouza bidhaa za kilimo ikiwemo: nyanya, vitunguu, pilipili hoho, pamoja na viazi na matango, ambalo liko na muuzaji aliyeshikilia bakuli lenye rangi ya kijani.

Soko linalotumika kwa ajili ya kufanyia biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda, ambapo kuna watu wanapita. Pia kuna wanunuzi wanaonunua bidhaa hizo.

Soko dogo alimaarufu kwa jina la genge, linalouza mahitaji mbalimbali ya nyumbani, ikiwemo nyanya, hoho, vitungu pamoja na ndizi, ambapo muuzaji akiwa anapanga bidhaa zake.

Sokoni, ambapo mfanyabiashara mwenye jinsia ya kike, amepanga bidhaa zake na kuziwekea kibango kidogo, ambacho kinaelezea nyanya hizo ni bei gani.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo ikiwemo; nyanya, matango na mchele huku kukiwa na wateja wanao nunua.

Muuzaji wa bidhaa za nafaka ikiwemo mchele, maharage na njugumawe, akiwa anaongea na mnunuzi mwenye jinsia ya kike amevaa shati jeupe.

Mfanyabiashara anayeuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo nyanya, mayai pamoja na mboga za majani, akiwa anampa mteja bidhaa ambazo amezifunga kwenye kifungashio, ambapo wote wapo sokoni.

Muuzaji wa matunda ya jamii mbalimbali, ikiwemo machungwa tufani tikiti na ndizi, amevaa sweta lenye rangi ya kijani.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za kiutamaduni ikiwemo shanga pamoja na sanamu la pundamilia, ambapo ndani yake kuna mteja amesimama.

Duka linalouza mazulia mbalimbali, yenye rangi pamoja na muundo tofautitofauti, ambayo mengine yamesimamishwa, na mengine yapo chini.

Soko linalijishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo mchele, mboga za majani pamoja na matunda ambapo linawauzaji wa aina na rika mbalimbali wakiwa wengi wao wamebebelea miamvuli pamoja na wengine wakiwa wamevalia kofia.

Soko linalouza bidhaa za kilimo za aina mbalimbali, ikiwemo: nyanya, vitunguu, karoti pamoja na viazi, ambapo kuna muuzaji amepanga bidhaa zake katika vipimio vyake, pia pembeni yake kukiwa na wateja.

Wanunuzi wa jinsia mbalimbali, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa katika duka linalouza vyombo vya nyumbani, ikiwemo masufuria pamoja na jagi la kupashia maji moto.

Muuzaji akiwa anatoa huduma kwa mnunuzi ambaye anachagua nyanya, zilizokua kwenye tenga na kuweka katika kichujio kwa ajili ya kununua.

Ukurasa wa kimtandao unaotumika na benki kwa ajili ya kufanyia malipo ya kiganjani unaotumia namba ya benki ya mtumiaji.

Ukurasa wa kimtandao ambao unasaidia kufanya malipo mbalimbali ya kimtandao kwa kutumia simu ya mkononi, ambao unaweza ukalipa kwa kutumia M-Pesa ama kadi.

Jengo refu la gorofa lenye rangi nyeupe ambapo juu yake, kuna mnara pia pembeni yake kuna gorofa lililofupi zaidi yake pia lina mnara ambapo kwa nje yake imezungukwa na mimea ikiwemo miti.

Jengo refu lenye ghorofa karibia ishirini, ambalo linafaa kwa ajili ya makazi ya watu, lenye rangi ya kahawia.

Bango lililo bandikwa ukutani, Lenye namba za simu linalotumika kwaajili ya kutoa taarifa ya kwamba nyumba inauzwa.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma na limedumishwa na vioo ambalo miti yake imewekewa nyaya za ulinzi za umeme, ambalo lina bango linalosema "Nyumba hii inauzwa".

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali za watoto ikiwemo nguo pamoja na viatu ambazo zimewekwa katika henga.

Duka la kuuza nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na suruali, huku zikiwa zimewekwa kwenye kabati na kwenye meza.

Duka linalotumika kuuza mavazi mbalimbali, ikiwemo suti, pamoja na viatu. Pia, lina meza zilizowekwa nguo juu, pamoja na kabati lililowekwa viatu.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo mabegi pamoja na viatu, huku likiwa limezungukwa na wateja.

Sehemu ambayo watu hutumia kupata vinywaji pamoja na huduma nyingine, ambapo mbele yake kuna sehemu ya kuhifadhi vinywaji. Pia kuna wahudumu waliovalia sare yenye rangi ya njano. Pia kuna viti vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu.

Duka linalotumika kuuza mavazi ambalo linabidhaa mbalimbali ikiwemo kofia, viatu pamoja na nguo ambazo zimewekwa kwenye midoli yenye rangi nyeusi na nyeupe

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji baridi vilivopo kwenye jokofu, huku kukiwa na wateja nje wamesimama.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na mabegi, lenye wanunuzi wa jinsia tofauti ikiwemo wanawake kwa wanaume.

Duka la kuuza aina za nguo mbalimbali ikiwemo mashati, magauni na kofia lenye mlango wa kioo ulioachwa wazi.

Nguo zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwenye enga ya duka, zikisubiri wateja kuja kununua.

Duka la kuuza nguo aina mbalimbali ikiwemo gauni, suruali na masweta zilizopangwa kwa ustadi maalumu.

Duka la kuuza suti aina tofautitofauti ambazo nimepangwa katika kabati kwa kushikiliziwa na heng'a ambazo zina rangi kama nyekundu , bluu, kahawia pamoja na damu ya mzee.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia nguo za aina tofautitofauti, ikiwemo mashati na suruali ambazo zimewekwa kwenye kabati. Pia kukiwa na bango linaloonyesha punguzo la bei la hadi asilimia arobaini.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali ambapo wateja wakiwa wamepanga foleni, kwa ajili ya kufanya malipo ambapo wauzaji wakiwa wamevalia mashati yenye rangi ya bluu.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za majumbani ikiwemo: majiko ya umeme, tv, pamoja na jokofu; vilevile lina wateja ambao wanaangalia bidhaa hizo.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo tomato na viungo vingine. Vile vile lina wateja ambao wanapita ikiwemo alievalia shati jekundu, huku akiwa amebebelea kikapu cha kuwekea bidhaa anazotaka kununua.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali, ambazo ni matunda pamoja na mbogamboga, ikiwemo matikiti pamoja na mboga za majani; zilizowekwa kwenye meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Duka linalotumika kuuza vinywaji baridi na vinywaji vyenye kilevi, ikiwemo soda na pombe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali, ambapo kuna makabati yaliyowekewa bidhaa, huku wateja wakiwa wamesimama wanaangalia bidhaa hizo.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, ambalo ndani yake kuna wanunuzi, wa rika tofautitofauti, huku pembezoni kukiwa na meza isiyokuwa na muuzaji, lakini ina mashine kwa ajili ya kufanyia malipo.

Duka linalouza aina na bidhaa mbalimbali ikiwemo dawa ya meno, ambazo zimekwa katika kabati kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji baridi, likiwa lina madirisha ya vioo pamoja na meza nyeupe kwa ajili ya watu wanao nunua vinywaji ivo kutumia.

Mwanamke mmoja alievalia shati jekundu, yupo dukani akiwa ananununa mahitaji ambapo kuna bidhaa za aina mbalimbali zilizowekwa kwenye mashelfu.

Duka linalo uza aina na bidhaa mbalimbali za viwandani, ambazo zimehifadhiwa katika kabati ambalo lipo kama jokofu lenye kutoa ubaridi, ili kuweza kutunza bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, zilizowekwa kwenye makabati, huku kukiwa na meza iliyowekwa kompyuta iliyowashwa.

Mnunuzi akiwa sokoni huku ameshikilia gari la matairi manne ya kusukuma, linalotumika kwa ajili ya kubebea bidhaa za sokoni ikiwemo mbogamboga za majani pamoja na pilipili hoho.

Duka la kuuza bidhaa za aina mbalimbali, liko na wateja wa aina na rika mbalimbali ikiwemo wanawake kwa wanaume; pia kuna watoto.

Vinywaji vya aina mbalimbali ikiwemo soda, juisi na maji vimewekwa kwenye kabati tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Duka linalouza viatu vya aina mbalimbali ambavyo vimewekwa kwenye henga, huku kukiwa na meza iliyowekwa mabuti.

Bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo sabuni mche, zimewekwa katika makabati yanayotukimia kwa ajili ya kupanga bidhaa dukani, ili mteja aweze kuona, avutiwe nazo na aweze kununua.

Duka linalouza mahitaji mbalimbali ikiwemo mafuta pamoja na viatu, ambapo kuna bango liloandikwa namba kumi na sita likisema kwamba ni mahitaji ya wanawake pia lenye namba kumi na saba likielezea kwamba ni mahitaji ya wanaume.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za watoto ambazo zimewekwa katika kabati lenye rangi nyeusi.